Wataalamu wawili wakiwa ofisini wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo za Apple. Mwanamke ana miwani na anatabasamu akionyesha ushirikiano. Mwanaume amevalia T-shirt ya GitHub, wakiwa wamezungukwa na vifaa vya ofisi. Wanajikita katika mradi wao, wakionyesha mazingira ya kisasa ya kazi na technology .

Vilelezo za kidijitali vinaonyesha mwalimu akifundisha mwanafunzi kupitia skrini ya kompyuta. Vifaa vya ofisi na vitabu vimezunguka kompyuta. Uwakilishi huu unaonyesha dhana ya kujifunza kwa mbali au elimu mtandaoni.

Jarada la ripoti ya global education monitor report 2021 inaonyesha watoto kadhaa wakiwa wamekusanyika na kutazama kompyuta kibao. Kichwa cha ripoti hio kinasomeka capacitive technology in education a tool on whose terms . Chini ya kurasa kuna nembo za Unesco na taasisi nyingine za elimu.

Mikono inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta ya pajani iliyowekwa kwenye meza ndogo. Nyuma ya kompyuta kuna dirisha kubwa linaloonyesha majengo nje. Mto wa kahawa na mmea mdogo umewekwa kando ya kompyuta ikiashiria mazingira ya kufanya kazi au kusoma. Mwanga wa asili unaingia ndani ya chumba na kuunda hali tulivu ya kufanya kazi.

Mwanaume ameketi kwenye dawati la manjano. Amevaa kifaa cha kusikilizia masikioni na anashughulika na karatasi. Kompyuta mbili za mezani ziko mbele yake. Moja inaonyesha grafu za kifedha na nyingine inaonyesha simu ya video na mwanaume mwingine. Kompyuta mpakato iko upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa ofisi ya nyumbani.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye madawati yao wakitumia kompyuta zao za mkononi, mbele yao skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha somo akiwa na grafu, kitabu na video. Picha ndogo za balbu ya mwanga na gia zinaelea juu zikiwakilisha mawazo na ubunifu, inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni.

Juu ya meza ya mbao, mtu anaandika kwenye kompyuta ndogo. Pembeni kuna kikombe cha kahawa, simu ya mkononi, kitabu wazi, daftari lenye kalamu. Mkono ya mtu inaonekana akigonga vitufe vya kompyuta. Mazingira yanatoa hisia ya kuwa kuna mtu anafanya kazi, anajifunza au ana soma, labda akichukua maelezo kutoka kwenye kitabu, au kueka kwenye kompyuta.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza akijishughulisha na masomo yake. Anaonekana akiandika kwenye daftari lake kwa kalamu huku mkono wake mwingine ukiunga mkono kichwa chake. Mbele yake, kuna kompyuta kibao na rundo la vitabu vyenye rangi mbalimbali. Anakazia macho kazi yake akionyesha kujitolea. Mwanga laini unamwangukia kutoka dirishani.

Watu watatu wameketi kwenye meza ofisini wakishirikiana. Mwanamme, wanawake wawili wanatabasamu na kuangaliana huku mwanamme akishikilia kibao cha kidijitali. Kompyuta ndogo na vifaa vingine vya kazi viko mezani. Mandhari ni ya ofisi ya kisasa.

Vijana wanne wanatazamia simu ya mkononi wakionekana kufurahishwa na wanachokiona. Mmoja wao anashikilia kikombe cha kahawa kinachoweza kutumika. Mandhari inaonyesha kikundi cha wanafunzi au marafiki wanaoshirikiana.

Mwanafunzi wa kiume ameketi kwenye meza ya mbao akiwa na kompyuta ndogo mbele yake. Anavaa shati la miraba jekundu na fulana ya kijivu ndani akitabasamu kwa upole huku akiandika kwenye daftari. Vitabu vimepangwa kando ya kompyuta na nyuma yake kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya maktaba.

Mwanafunzi mwanamke, anaonekana akisoma kutoka kwa kompyuta yake ndogo akiwa mezani. Anaandika maelezo kwenye daftari. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akifundisha. Mandhari inaashiria elimu ya kidijitali au kujifunza kwa mbali.

Msichana mchanga amevaa fulana ya njano yenye miraba miraba na vichwa vya sauti vya rangi ya pinki. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo nyeupe akitumia mikono yake kuelezea jambo fulani wakati wa mazungumzo au somo la mtandaoni.

Kompyuta mpakato yenye skrini ya kugusa inaonekana mbele ikiwa imeunganishwa na mtandao wa picha za ishara zinazoelekeza kwenye mawingu. Ishara hizo zinawakilisha huduma mbalimbali za dijitali kama vile eneo, Wi-Fi, kalenda, utafutaji, kupakua, usalama na mawazo. Picha hii inaonyeshaa jinsi teknolojia inavyounganisha vifaa na huduma mbalimbali.

Mwanamume mwenye tabasamu na miwani ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta yake ya majani. Anaonekana kufurahia kazi yake huku akichapa haraka kwenye kibodi. Nyuma yake kuna ukuta wa tofali na mmea wa ndani. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba na kuunda mazingira mazuri ya kufanya kazi. Anaonekana kuwa na umakini.

Mwanamke mwenye nywele zilizopinda amekaa kwenye dawati akitazama kompyuta yake ndogo kwa makini. Amevaa sweta jekundu na ameweka mkono wake chini ya kidevu. Dawati lake lina vifaa vya ofisi na mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya ofisi yenye mwanga.

Taswira ya michoro inaonyesha dhana ya kujifunza matandaoni. Kompyuta ya pajani inaonekana katikati huku vitabu vikionekana vikiibuka kutoka kwenye skrini vikionyesha upatikanaji wa maarifa, maumbo yakijometri kama vile miraba na duara yametawanyika yakiongeza ubunifu. Pembeni kuna kitabu kingine, kalamu na chati ya pai. Muundo unatoa hisia ya urahisi na upatikanaji wa elimu kupitia teknolojia.

Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na sakafu ya kahawia. Kundi la wasichana wadogo wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa chekundu chenye maua ya njano. Wamevalia sare zinazofanana za rangi za bluu na wote wanatumia kompyuta nyeupe. Wanaonekana wamejikita katika kazi yao labda wakijifunza masomo ya kompyuta shuleni.

Laptop nyeupe na nyeusi imewekwa katikati ya mandhari ya rangi ya pinki na bluu. Skrini ya laptop inaonyesha ikoni zinazohusiana na elimu na maudhui ya mtandaoni, ikiwemo picha ya mtu mwenye kofia ya kuhitimu na ikoni za video na sauti. Mawazo na ubunifu vinaashiriwa na balbu nyekundu inayowaka na karatasi ya ndege zinazoruka.

Msichana mndogo ameketi mezani, akifanya kazi yake ya shule, huku mwalimu wake anaonekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Kwa nyuma kuna dirisha kubwa lenye pazia mweupe.

Mwanamke amevalia sare ya njano na amevaa vichwa vya sauti vyeusi, akitabasamu na kupeana mkono kwa heshima. Ameketi mbele ya meza yenye kitabu wazi na vitabu vingine vimepangwa. Simu ya mkononi imewekwa kwenye stendi ikionyesha kuwa anafanya mawasiliano ya video au anarekodi.

Ni mwanafunzi anaandika maelezo muhimu kwenye daftari lake, huku mwalimu wake akiwa mtaalamu akionekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo akifundisha somo kwa umakini mkubwa.

Inaonyesha dhana ya elimu ambapo vitu mbali mbali vya kujifunzia vinaibuka kutoka kwenye kitabu kilichofunguka kwenye simu janja ya vitu kama vitabu kofia ya mahafali vifaa maabara na kalamu vinaelea neno education limeandikwa chini inaashiria kujifunza kwa kidigitali

Mwanamke ameketi kwenye sofa akifanya kazi ya kujifunza kwa kutumia kompyuta yake ndogo. Kompyuta imewekwa kwenye meza ndogo mbele yake na inaonekana kuna simu ya video au somo la mtandaoni. Anaandika kwenye daftari lake na kuna karatasi nyingine au vitu vya kuandika karibu. Nyuma yake kuna mto wa mapambo.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi. Skrini nyingi za kompyuta zinaonyeshwa, zikielea angani mbele yake, zikionyesha programu mbalimbali na kazi za ubunifu. Amevalia koti la njano na anaonekana mwenye furaha na ari.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati la mbao, akifanya masomo kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha somo la hisabati, huku ubaoni kukiwa na milingiano. Mwanafunzi anaandika mwelekezo kwenye daftari, huku karibu yote kukiwa na kikotozi.

Kuna watoto shuleni wakitumia kompyuta huku mwalimu akiwasaidia. Msichana mdogo mwenye nywele za kusuka ameketi mbele akibonyeza vitufe vya kibodi kwa umakini. Nyuma yake. Mvulana anaonekana akishughulikana na kompyuta yake na mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto mwingine. Inaonekana ni darasa ala kompyuta au kituo cha kujifunzia .Wote wamevaa sare nyeupe kuashiria ni wanafunzi.

Msichana mchanga mwenye tabasamu ameketi mezani akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo kwa mkono wa kulia na anaandika kwenye daftari kwa mkono wa kushoto. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jikoni na taa zinazotoa mwanga. Hali hii inaashiria kujifunza kwa umbali au kufanya kazi nyumbani.

Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kutoka kwenye somo la mtandaoni linaloonyeshwa kwenye kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha mbele ya ubao mweupe. Hali hii inaonyesha wazi elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa umbali.

Mtu amevaa vipokea sauti na anachukua maelezo kutoka kwenye somo linaloonyeshwa kwenye kompyuta kwenye skrini. Mwalimu anatoa mhadhara mbele ya ubao wenye fomula. Picha inaonyesha wazi elimu ya mtandaoni au kikao cha kujifunza kwa mbali ikisisitiza mwingiliano wa kidigitali.

Mvulana mchanga amekaa mezani akijifunza mtandaoni. Amevaa vipokea sauti vya masikioni, akitabasamu na kucheka, akionyesha furaha. Anatazama kompyuta ndogo akiwa na kalamu na daftari wazi mbele yake. Vitabu na vifaa vingine viko mezani. Hali hii inaonyesha masomo ya kisasa.

Mwanamke kijana mwenye nywele za afro amesimama kwenye jukwaa akitumia kompyuta ndogo. Amevalia koti jeusi na miwani. Nyuma yake kuna treni inayosimama upande wa kulia na majengo yanaonekana upande wa kushoto. Mtu mwingine anaonekana akitembea kwa umbali, anaonekana akisubiri treni au akipitisha muda akitumia kifaa chake.

Mkono unashikilia simu mahiri, huku skrini yake yakionyesha mtandao wa aikoni mbalimbali zinazo waelea. Aikoni hizi zanawakilisha udumu na programu mbalimbali kama vile ujumbe, simu, mziki, video na usalama, zikionyesha uwezo mpana wa simu za kisasa.

Ukumbi mkubwa umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu wakihudhuria tukio fulani. Kila mstari wa viti umepanda juu ukiwapa watazamaji muonekano mzuri wa jukwaa ambalo linaonekana kwa mbali upande wa kulia. Mwanga hafifu unamulika ukumbi kutoka juu ukiunda mazingira tulivyo. Baadhi ya watu wanaonekana wakiandika ikionyesha mkutano au semina .

Wanafunzi kadhaa wamejishugulisha na masomo yao ndani ya maktaba. wengine wanaandika kwenye madaftari yao huku wengine wakisoma vitabu vilivyo wazi mezani. Rafu za vitabu zizilizojaa zimeonekana nyuma yao. Wanaonekana wamejishugulisha na masomo yao wakitumia nafasi hiyo kwa utulivu na umakini.

Wachezaji kadhaa wanaonekana wakikimbia kwenye uwanja wa kijani kibichi ulio wazi. Baadhi wamevaa jezi tofauti wakionyesha kuwa wanashiriki katika mchezo. Mmoja wao anaonekana akiwa chini akijaribu kunyakua mpira au mpinzani. Nyuma, kuna majnego na miti zikionyesha mandhari ya shule au uwanja wa michezo. Jua linaangaza likionyesha hali nzuri ya michezo.

Darasa tupu lina madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu yakitazama ubao mweusi ulioko mbele. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Ukuta una rangi ya kijani na saa imetundikwa juu ya ubao. Chumba kinaonekana cha zamani.

Wanaume wawili wamesimama ofisini wakiwa na mpira wa kandanda huku mezani kukiwa na vikombe vingi vya ushindi. Mazingira haya yanaashiria mafanikio makubwa katika michezo , hasa kandanda na huenda ni tukio la kutunukiwa au kuhesabu zawadi zilizopatikana kutoka mashindano mbalimbali.

Ukumbi mrefu mweupe unaonekana safi na wenye mwanga mwingi. Watu wachache wanatembea kuelekea mwisho wa ukumbi. Nguzo nyeupe zimetawanyika kando ya kuta na sehemu za kuta zimepakwa rangi kahawia nyepesi zikionyesha nafasi ya kisasa.

Kuna chumba cha kompyuta chenye meza ndefu za mbao zilzopangwa kwa safu. Kila meza ina komyuta ya zamani yenye skrini kubwa ya siati na kibodi. Madirisha marefu yenye mondo yamefunikwa kwa mapazia meusi yalyokunjwa. Chumba kinaonekana kuwa kikubwa na kinaonyesha kuwa ni kituo cha kujifunza kompyuta au maabara labda shuleni au chuo nchini Kenya.

Chumba cha mkutano kimejaa watu walioketi kwenye meza ndefu wakihudhuria kikao au semina. Mzungumzaji anaonekana mbele na projector inaonyesha mawasilisho kwenye screen kubwa. Zulia jekundu linafunika sakafu, ikiongeza joto kwenye chumba. Baadhi ya washiriki wanakompyuta ndogo mbele yao.

Hapa kinaonekana kuwa darasa au maktaba ndogo chenye mazingira tulivu ya kujiunzia. Kuta zake zimepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna madirisha makubwa yaliyo wazi upande wa kushoto yanaangazia mwanga wa asili.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa ukiwa na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuta ni nyeupe na dari ina taa nyingi za mraba na kuna madirisha makubwa upande wa kushoto yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna pia projecta ya dari katikati ya ukumbi.

Darasa la kompyuta limejaa wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule. Wamekaa kwenye viti vyeupe mbele ya kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila mwanafunzi anaonekana akitumia kompyuta yake wengine wakiangalia skrini na wengine wakiandika kwenye kibodi.

Chumba kikubwa kinaonekana kuwa na vitanda vingi vya chuma vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vingine vina matandiko huku vingine vikiwa vitupu. Kwenye kona ya chumba kuna vitu vimepangwa kando ya ukuta ikiwemo meza na viti. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyeusi. Hali ya jumla inaashiria chumba cha kulala cha pamoja au hosteli.

Chumba kina vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma ikiwa na magodoro meupe. Baadhi ya vitanda vinaonekana vikiwa na ngazi za kupandia. Mlango umefunguliwa katikati ya chumba ukiongoza kwenye chumba kingine. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiashiria kuwa ni sehemu ya makazi ya wanafunzi au mabweni. Mwanga unaonekana.

Chumba kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma vikionyesha kuwa ni mabweni au makazi ya kikundi. Godoro zilizo na mifumo zimefunika kila kitanda. Dirisha lililo na mapazia linaoonekana nyuma likiruhusu mwanga mdogo kuingia ndani. Chumba kinaonekana kuwa wazi na tayari kwa ajili ya kulala huku kukiwa na nafasi ya kutosha kwa watu wengi.

Chumba cha kulala chenye rangi ya kijani kibichi. Kitanda kikubwa kinafunikwa na shuka nyeupe na nyeusi lenye muundo wa zebra. Kitanda hicho kina kichwa ch achuma cheusi kilichopambwa na jua. Pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo za usiku za mbao zenye draw zikiwa na taa nyeusi zenye muundo wa kipekee.

Chumba cha kulala kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro lenye muundo wa miraba na mashuka ya rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na kijani. Nguo zimeanikwa kwenye baadhi ya vitanda, zikionyesha matumizi ya kila siku ya nafasi hii.

Madarasa yaliyo wazi yana viti na meza za rangi ya kijani na bluu zikiwa zimepangwa kwa ajili ya watoto. Ubao mweusi upo ukutani karibu na chati za rangi zinazoonyesha herufi na namba. Pazia jeupe linafunika dirisha na dawati la mwalimu lipo upande.

Kuna kanisa tupu, likiwa na viti vingi vya bluu, vilivyopangwa kwa safu ndefu. Oftari ipo mbele, ikiwa na msalaba na mimea ya mapambo. Kuna madirisha makubwa yanaliyoachia mwanga kuingia na paa linaonekana kuwa la mbao. Inaonekana kama kanisa iliyotayarishwa kwa ajili ya ibada au mkutano wa kidini.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao nashuka za rangi nyekundu zenye mapambo. Kabati za nguo za mbao zimejengwa kutani. Dirisha kubwa lina pazia la kahawia na la wazi. Chumba kinaonekana safi na kimpangwa vizuri.

Mchezaji wa raga anajitahidi kukimbia na mpira mkononi huku mpinzani akimkaba kwa nguvu kutoka nyuma. Wote wamevaa jezi za mchezo. Mandhari inaonyesha uwanja wa mchezo wenye nyasi na mtazamaji wasioonekana nyuma.

Chumba kina vitanda vingi vya bati vilivyopangwa kwa utaratibu. Baadhi vikiwa na magodoro na vingine vikiwa wazi. Baadhi ya vitanda ni vitanda vya ghorofa. Ikionyesha kuwa chumba kinaweza kukaribisha watu wengi. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuta ni nyeupe.

Chumba cha kulala kina kitanda kimoja chenye shuka za miraba ya bluu na nyeupe na mito miwili meupe. Sehemu ya chini ya kitanda ina muundo wa maua ya rangi mbalimbali. Sakafu ni ya vigae na kuta zina rangi ya kupendeza.

Chumba cha darasa tupu kimepangwa kwa meza na viti vya rangi tofauti. Madirisha makubwa yenye pazia mekundu yanaruhusu mwanga kuingia. Ubao mweupe unaning'inia ukutani ukionyesha utayari wa kujifunzia. Mazingira yanapendekeza nafasi ya elimu au mkutano.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu. Kila kimoja kikiwa na shuka za kijani kibichi. vitanda vina mbo nyeupe zinazoninginia juu yake .Kuna meza ndogo kando ya kitanda na taa za ukutani, sakafu pia imetengenezwa kwa mbao. Mafuta zimepakwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Picha inaonyesha wachezaji wawili wa voli boli wakiruka juu ya wavu kujaribu kugonga mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu namba 12 na mwingine amevalia jezi ya kijani. Mpira wa voli boli wenye rangi ya manjano na bluu unaonekana angani. Mandhari inaonyesha mashindano yenye ushindani mkali.

Mwalimu anasimama mbele ya darasa, akifundisha kundi la watu wazima. Wanafunzi wamekaa kwenye meza zao wakisikiliza kwa makini na kuandika. Madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa asili ndani. Kichanganuzi cha picha kiko juu ya dari, hali ya kujifunza ni shirikishi ikionyesha mafunzo yanayoendelea.

Watu wengi vijana wamekusanyika katika chumba chenye meza za mviringo wengi wao wamekaa wakisikiliza kwa makini wakionyesha wanahudhuria kikao, semina au darasa. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na kuta zenye rangi ya kupendeza.

Kijana amesimama mbele ya rafu zenye vitabu vingi akichagua kitabu kimoja amebeba mkoba wa rangi ya kijivu mgongoni na ameshika vitabu vingine mkononi anaonekana kua makini na amevalia fulana nyekundu.

Kundi kubwa la vijana limekusanyika juu ya jiwe kubwa lenye rangi ya kahawia. Wengine wamesimama na wengine wamekaa. Wote wamevaa nguo za kawaida zinazoashiria matembezi au shughuli za nje. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na anga yenye mawingu meupe. Wanaonekana kufurahia mandhari na kuwa pamoja.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule za kijani kibichi na sketi za miraba. Wamesimama kwa heshima ndani ya ukumbi mkubwa. Wengi wao wameinamisha vichwa vyao au wamefumba macho ikionyesha kuwa wako katika maombi au tafakari, baadhi ya viti vya kahawia vimepangwa mbele yao ikiashiri ukumbi wa mkutano au kanisa.

Kundi la vijana limekusanyika nje, wengine wakiwa wameketi kwenye nyasi kavu ,huku wengine wamesimama. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asilia yenye miti na vichaka. Mkoba mmoja umelala chini ,hali hii inaweza kuwa kikao cha kujifunza, mkutano wa burudani nje.

Mwalimu anamwongoza mtoto mwenye ugonjwa wa Down akishika mkono wake mdogo kusaidia kuchora mistari iliyopinda. Msichana huyo amekaa kwa makini akizingatia kazi yake huku meza ikiwa na alama za rangi nyingi na kalamu. Mazingira yanaonekana kuwa ya shwari yakionyesha kujifunza na usaidizi.

Msichana mdogo anazungumza na mwalimu wake akitumia ishara za mikono kuwasiliana. Ameketi kwenye dawati akiwa na kitabu wazi mbele yake huku mwanafunzi mwingine akionekana nyuma. Darasa linaonekana kuwa safi na lina vifaa vya kujifunzia ukutani.

Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi darasani akimfundisha mwanafunzi. Ubao umeandikwa herufi za alfabeti na maneno kadhaa za rangi tofauti. Mwalimu anaonyesha herufi kwa kidole chake huku mwanafunzi akiwa amevalia fulana yenye mistari akifuata kwa makini na kuashiria herufi pia.

Wanawake wawili wanapika jikoni lenye vifaa vya kisasa. Mmoja anakanda unga kwa kinu mwingine anashika unga kwa mikono. Vikombe vya kupimia, sahani na vyombo vya kukata keki viko mezani. Jikoni linaonekana safi na limepangwa vizuri. Shughuli za kupika au kuoka zinaendelea.

Darasa linaonekana wazi likiwa na wanafunzi walioketi kwenye madawti wakisikiliza, mwalimu amesimama mbele akitumia ubao mweupe uliajaa maelezo ya masomo. Wanafunzi wanatilia maanani huku baadhi wakionekana wakijadiliana na mwalimu.

Wavulana wawili wamejumuishwa. Mmoja ana ngozi nyeusi na anatabasamu. Mwingine ana ualbino na kofia ya rangi ya pichi huku akiangalia pembeni. Wote wanaonekana wakiwa ndani ya dirisha wakitoa hisia ya urafiki na umoja.

Kijana mwenye ulemavu anaonekana akichora kwa umakini kwa karatasi. Mwalimu mwanamke ameketi nyuma yake akionyesha kitu kwa ishara. Mandhari inaonyesha darasa lenye ubao wa kijani na wanafunzi wengine kwa nyuma. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza.

Kikundi cha watu wanne wameketi kuzunguka meza wakishiriki katika mchezo wa kujenga na vizuizi vya rangi. Wawili kati yao wako kwenye viti vya magurudumu wakionyesha ushirikishi wake. Walimu wawili wanawasaidia wanafunzi wakitabasamu na kuelekeza na kuunda mazingira ya kujifunza yenye furaha.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akizungumza kwa shauku na wenzake katika mkutano. Amevaa shati lenye maua na miwani akionyesha uwezo wake wa kujieleza. Watu wengine wengi wanaonekana wamekaa nyuma wakionyesha kuwa ni hafla kubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo, labda ukumbi wa mkutano, na mwanga unamwangazia mzungumzaji.

Mwalimu anasimama nyuma ya wanafunzi wawili wa kike akiwasaidia kwenye kompyuta ya pajani. Msichana mmoja amevaa kipaza sauti na anaonekana akizingatia sana skrini Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo au msaada. Mandhari yanaonekana kuwa darasani au maabara ya kompyuta huku viti na meza zikionekana nyuma. Wote wanajishughulisha na somo.

Msichana mdogo ako darasani akiwa ameshikilia kalamu mdomoni, akionekana kujikita katika masomo au kazi yake. Amevalia rasta mbili na vazi lenye maua. Mbele yake kwenye dawati kuna begi la shule yenye michoro ya kupendeza. Mkono wake wa kulia hauna kiganja kikionyesha ulemavu.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha kwenye kamera wakionyesha urafiki wao. Msichana mmoja ana kibanzi chenye rangi nyingi cha kuchezea mbele yake. Wote wanaonekana wamekaa sakafuni ndani ya chumba chenye mazingira ya shule au kitalu. Tabasamu zao zinatoa hisia ya furaha na kutokuwa na hatia. Mandhari nyuma yao ni hafifu nikizingatia umakini kwa watoto hao.

Mwalimu mwanamke akiwa na miwani na tabasamu anatumia lugha ya ishara kumfundisha msichana mdogo. Nyuma yao kuna ubao wenye nambari kutoka moja hadi ishirini. Msichana huyo anaonekana akijifunza kwa bidii akifwata ishara za mwalimu.

Mwanamke na msichana mdogo wamefurahia wakijifunza herufi. Msichana ameketi kwenye sofa akishikilia kitabu chenye herufi kubwa zenye rangi angavu, huku mwanamke akisimama nyuma yake, akimsaidia kwa tabasamu pana. Wote wawili wanaonekana wamejaa furaha na msisimiko wanapojihusisha na somo hili.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye sakafu ya mbao wakitazamana. Mwanamke anaonekana akimfundisha mtoto kitu, labda akimsaidia kuchora, kwani mtoto anashika kalamu na Kuna karatasi mbele yao. Mandhari ya nyuma inaonyeha miti na mimea, ikionyesha kuwa wako nje au kwenye ukumbi.

Mtoto mdogo amevaa fulana ya njano. Ameketi kwenye meza nyeupe akifanya mazoezi ya kujifunza. Mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mzazi ameketi karibu naye akimsaidia. Mtoto anatumia vipande vidogo vya rangi mbalimbali na herufi kujifunza huku saa ya rangi nyingi yenye nambari zake ikiwa imewekwa karibu.

Mikono miwili inagusa maandishi ya braille kwenye karatasi nyeupe. Vidole vya shahada viko juu ya nukta zilizoinuka vikisoma. Hali hii inaonyesha mtu akitumia mfumo wa braille kusoma ikisisitiza uwezo wa kujifunza kupitia mguso.

Kuna watoto wawili, mmoja akiwa na kifaa cha kusaidia kusikia wakifanya kazi darasani. Msichana mbele anaandika au kuchora kwenye daftari lake kwa kalamu. Kifaa chake cha kusaidia kusikia kinaonekana wazi kichwani mwake. Nyuma yake mvulana anaonekana kuandika au kuchora kwenye kitabu chake na kalamu za rangi zimetawanyika karibu. Inaonekana ni simo la sanaa au la kuandika shuleni.

Mwanamke na mvulana wamekaa kwenye meza ya kijani kibichi. Mwanamke akiwa anatabasamu anaonekana akiongea na kumpa mwelekezo mvulana Mvulana akiwa na dalili ya down syndrome akishughulikia na kupanga vizuizi vya mbao ya herufi.

Kijana mmoja anatabasamu akiwa amesimama akitumia kifaa cha kujisaidia kutembea chenye rangi ya manjano na kijivu. Amevalia miwani na nguo za kawaida akionyesha ujasiri wake. Mandhari ya buluu nyuma yake inawaka umakini kwake ukisisitiza msaada wa uhamaji.

Mwalimu mwenye miwani anatabasamu akifundisha lugha ya ishara kwa mtoto mdogo. Wote wamevalia nguo za buluu. Nyuma yao kuna chati ya nambari kuanzia moja hadi ishirini. Picha inaonyesha mazingira ya kujifunza yenye furaha na muingiliano kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Mtu mzima anasoma kitabu cha hadithi kwa watoto wadogo walioketi chini watoto wanaonekana kufurahia hadithi wamezungukwa na vizuizi vya kuchezea vya rangi mbali mbali mazingira ya kujifunzia yanaonekana kuwa ya furaha na mwingiliano yakionyesha elimu ya awali

Watoto watoto wadogo wamekusanyika karibu na meza wakicheza mchezo wa bodi, unaonekana kuwa wa elimu. Kila mmoja wao amevaa kadi kijani jina lake na wote wamevalia miwani. Mtoto mmoja anayevaa fulana ya buluu anaonyesha kidole chake kwenye bodi.